Mkulima anaiunga ndizi inayozidi kukoma kwa kutumia kijiti kirefu ili kuizuia isianguke kutokana na uzito wake.

Mtu ananyunyizia dawa kwa ngombe kutumia kipulizia cha mgongoni. Hii ni njia ya kuwalinda dhidi ya wadudu au maradhi ya ngozi. Mazingira yanaonesha shughuli ya ufugaji.

Wakulima hawa wawili wanaonekana wakiwa wafugaji wa ngombe. Wakishughulika na kazi ya kukama maziwa. Mmoja amepiga magoti, huyu mwingine anamsaidia kubeba. Maziwa hayo yanaingia moja kwa chombo kutokana na mashini ile ya kukamua.

Maziwa yanaletwa na wakulima wanaieka kwenye mitungi kisha yanamwanga kwenye bakuli kubwa, wanaendelea kuyachunga kwa kutumia neti ili kuondoa uchafu hali inayoonyesha usafi.

Watu watatu wameonekana kuvalia viatu na koti nyeupe pamoja na neti ya kichwa ,mmoja amekaa, wawili wanashughulikia kitu ikiwa inaiva kwenye meko, wanaonekana kuzingatia afya.

Mwanaume mmoja anaonekana akikamua ng'ombe, huku akiwa ameifungilia kwenye chuma na kuchukua nyororo kuifunga ng'ombe ili isisonge akiendelea na hii shughuli.

Wamama wamepanga ndizi nyingi kwa ustadi. Wakiuza kwa kutumia kilato pamoja na kinanda chake. Kila aina ya ndizi imewekwa kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja,

Mtu anakamua ng'ombe kwa kutumia ndoo ya rangi ya samawati. Mazingira yanavyoonekana ni makavu ishara ya ukame au msimu wa kiangazi.

Wakulima wengi wanaonekana wamekusanyika wakileta maziwa ambayo yamewekwa kwenye makeinti. Kila mmoja anamwaga maziwa yake kwenye lile kenti. Wahudumu waliyo kwenye eneo hili wanaonekana wakihusika katika kupokea na kumwaga maziwa ile kwenye tanki kubwa la kuhifadhi maziwa.

Ndizi ambayo haijaiva vizuri inaonekana ikiwa imemenywa, rangi yake bado ni ya kijani ikionyesha kuwa haijakomaa kikamilifu kwa ajili ya kuliwa .

Shamba linaoneka kuwa na migomba mingi ya ndizi iliyopandwa kwa mpangilio mzuri. Unaonyesha umakini na utunzaji wa hali ya juu. Migomba hiyo imeota vizuri na ni ya kijani kibichi ikiashiria afya bora ya mmea.

Mifugo imelala au kuanguka kwenye uwanja wa kijani ambao unaonekana kuwa malisho, ueda kuna tatizo la kiafya au mapumziko.

Ngombe wa aina mbali mbali wanaonekana wakila nyasi ndani ya kibanda, walichojengewa kwa ajili ya malisho. Pembeni, kuna magunia yalio jaa chakula ca ngombe yakionyesha kwamba wanaangaliwa kwa uangalifu.na lishe yao inatolewa kwa mpangilio.

Mwanamke mmoja anaonekana kuwa amevaa aproni huku akibeba pampu mgongoni. Anaonekana akipiga dawa kwa ng'ombe waliofungiwa kwenye kinanda ili wasitoroke.

Ng'ombe wengi wanaonekana kwenye vibanda maalum wakikamuliwa kwa kutumia vifaa vya kisasa vya teknolojia. Kila ng'ombe amesimama kwenye nafasi yake huku mashine za kukamulia maziwa zikiwa zimeunganishwa kwenye matiti yao.

Ardhi kavu inaonekana, hali inayodhihirisha ukame. Ngombe mmoja anaonekana dhaifu huenda ni kwa sababu ya ukosefu wa maji ama lishe. Mitungi miwili ipo karibu labda ni kwa ajili ya kuhifadhi maji.

Mahindi hii iliyo hifadhiwa Kwa kuanikwa huku juu Kwa hili jengo la mbao linaaminika kua mkulima ataitumia kupanda shamba lake.

Mtu mmoja aliyevalia kofia anaonekana akikamua ng'ombe ambaye amefungwa kwenye kinanda, hali hii inaonyesha shughuli ya ufugaji ambapo maziwa yanakusanywa kwa njia ya kawaida.

Maziwa yameganda ndani ya bakuli ya kionyesha hali ya baridi kali au kuhifadhishwa kwenye jukufu. Mwonekano huo unaashiria usafi na maandalizi ya matumizi ya baadaye.

Ng'ombe wa aina mbalimbali wanaonekana wakila kwa utulivu huku mkulima akiwa tayari amewapatia nyasi kama chakula. Baadhi ya ng'ombe hao wanaonekana kuwa na tagi ya utambulisho maskioni.

Ndizi ambazo zimevunawa zinaonekana zimepangwa kwa mpangilio mzuri, ambapo fungo moja limewekwa ju ya jingine ,zinaonekana kua bado mbichi zikiwa na rangi ya kijana, mpangilio huu unaashiria maandalizi ya kuuzwa

Mkulima huyu, anaonekana kuwa na ng'ombe wengi, na amewatengea mahali pa kuwafungia akifanya shughuli, kama hiiya kupiga dawa akitumia paipu.

Mkulima mmoja anaonekana kuwa mwenye furaha, huku akiwa amedondoa maganda ya mahindi mojamoja ya shambani, tabasamu lake linaashiria kuridhika na mavuno na mazingira ya shamba lake.

Ndizi nyingi tayari zimechunwa na zimepangwa pamoja. Mtu mmoja anaonekana kuegemea mti. Mandhari inaonyesha shughuli ya kilimo, baada ya mavuno na mapumziko ya muda mfupi ya ukulima.

Mama mmoja anaonekana akiwa amezingatia usafi na taadhara za kiafya kikamilifu, amevalia barakoa usoni, amefunga kichwa, amevaa koti la rangi la samawati na pia ako na, glovu ambazo hutumika kuzuiya uchafuzi wa mazingira katika kazi, hasa hii ya maziwa.

Mtu huyu anaonekana akiwa ameketi chini akikamua ng'ombe wake, anaonekana kua alifunga ng'ombe ili isitembee akiendelea na shuguli hii.

Wabiashara wengi wanaonekana katika soko hili. Bonge la ndizi nyingi zaonekana zikiwa chini yamaanisha kuwa wanaziuza ama wanangoja kupelekea mtu fulani.

Barabarani kuna magari makubwa na madogo yakipita pamoja na pikipiki moja inayosafirisha maziwa kwenye mitungi mikubwa. Hali hii inaonyesha shughuli za kila siku za usafirishaji wa bidhaa.

Mkulima mmoja yuko shambani mwa ndizi akiweka ndizi ndani ya gunia ata kabla hajazikata kutoka kwenye mti. Hii inaonyesha maandalizi ya mavuno.

Ndizi nyingi changa zinaonekana zikimea kwenye kwa shamba fulani zikiwa bado katika hatua za mwanzo za hukuaji. Mimea hiyo ina rangi ya kijani kibichi ikiashiria afya njema na mazingira mazuri.

Mama mmoja anaonekana ameshikilia kiwanda cha ndizi kilicho kwenye mgomba, anaikagua, anajiandaa kuichuna. Mazingira yanaonyesha shughuli ya biashara , kwasababu amevaa mavazi ya wafanyi biashara .

Eneo hili linaonekana kuwa na vichaka vingi, likiwa na mmea mingi isiyokatwa, pembeni mwa eneo hilo kuna migomba ya ndizi, baadhi zikiwa changa au zinaanza kukomaa.

Ndizi bado aijakomaa, inaonekana ikiningininia kwenye gomba. ikiwa na rangi ya kijani kibichi. Hali hii inaonyesha kuwa ndizi hii iko katika hatua ya ukuaji.

Mtu mmoja anaonekana akikamua ng'ombe kwa kutumia jegi amemfunga ng'ombe huyo kwenye kinanda ili asiondoke wakati wa kukamuliwa. Hapo kando kunaonekana kumekauka kwani inaweza kuwa ni ukosefu wa mvua.

Ndizi zimeiva zingine ziko sakafuni huku zingine zimepangwa vizuri ndani ya kreti. Rangi ya njano inaonyesha kuwa ziko tayari kwa matumizi labda kwa kuuzwa ama kusambazwa sokoni.

Bonge nyingi za ndizi zaonekana zikiwa zimepangwa kwa utaratibu fulani, mpangilio huo unaonyesha kuwa ni katika soko au eneo la kuuza ndizi ambapo wafanyi biashara wanafanya kupanga bidhaa zao.

Ng'ombe anaonekana akiwa amefungwa mguu kwa utaratibu maalum ili asisonge, na anakamuliwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamulia maziwa, hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika ufugaji.

Nyasi ya ng'ombe imepangwa vizuri huenda inauzwa kwa wafugaji ama wakulima anayehifadhi kwa ajili ya mifugo yake. Mandhari inaonyesha uuzaji wa chakula cha mifugo na maandalizi ya matumizi ya badaye.

Ndizi mingi imepangwa ndani ya kreti na nyingine zikiwa zimetandazwa chini ya sakafu. Mazingira yanaonyesha eneo la biashara au soko ambapo matunda yanauzwa kwa wingi kwa mpangilio unaovutia watu.

Mmea huu wa ndizi imeaza kukomaa tayari imewekewa kijiti cha kuiunga mkono. Hii inaonyesha kwamba mkulima anaitunza kwa uangalifu ili isianguke kabla ya kuiva.

Mmea wa ndizi unaonekana kuwa na tunda lake likining'inia lakini bado haijakomaa. Rangi ya kijani kibichi ya ndizi inaonyesha kuwa iko katika hatua ya ukuaji.

Ng'ombe wengi wanaonekana wakihudumiwa na daktari wa mifugo, ambaye anaonekana akifanya ukaguzi au matibabu, hali inaonyesha jitihada za kuhakikisha afya njema ya mifugo.

Mazingira yanaonyesha shamba la ndizi ambapo ndizi nyingi ziko karibu kukomaa. Rangi yake bado ni kijani lakini imeanza kubadili kala, ikiashiri kuwa mda si mrefu zitakuwa tayari kuvunwa.

Ndizi zinamea shambani zikiwa bado za kijani ishara kuwa hazijakomaa. Mashinani yanaonekana imara na mazingira ya shamba ni yenye rutuba yakionyesha hatua nzuri ya ukuaji wa zao hilo.